Chupa ya plastiki yenye kifuniko cha rangi nyeupe inaonekana ikiwa imebeba kiowevu cha rangi ya kahawia, kando ya chupa hiyo tunaeza kuona matawi ya rangi ya kijani kibichi.

Magari mawili yanaonekana kuwa yamepata ajari. Gari moja limebondwa kiasi cha kwamba huezi ona ni gari aina gani. Watu kadhaa wamekusanyika hapo kando labda kuangalia ili waweze kusaidia wale ambao hawajaumia sana.

Watoto watatu wachanga, ambao wamevalia nguo za rangi tofauti, wanaonekana wakionyesha mikono yao. Kuna matope kwenye mikono yao. Kando ya watoto hao, tunaweza kuona miti mirefu.

Sanduku la rangi nyeupe, lenye maandishi ya rangi nyeusi linaonekana likiwa kando ya chupa za plastiki ambazo zimewekelewa chini.

Mwanamke mmoja anaonekana akiwa amevalia koti la maabara ya rangi nyeupe. Mwanamke huyo amevaa miwani na amevaa mkufu ambao Una shanga kwenye shingo lake. Ameshikilia chuma kwa mkono wake wa kushoto.

Watu wawili wanaonekana wakisafisha afisi. Wamevalia surubwenye za rangi nyeupe, maski za rangi nyeupe, glovu za rangi ya bluu.

Mkono ambao umevalishwa glovu za rangi ya bluu, unaonekana kuwa umeshikilia kitu ambacho inaonekana kama mashine. Mashine hiyo imewekwa kwa mdomo ambao umefunguliwa.

Wauguzi wawili wanaonekana wakiwa wamesimama kuna mgonjwa ambaye ameketi chini na amepanua kinywa chake mgonjwa huyo amevalishwa bibu ya rangi nyeupe.

Kundi la madaktari watatu ambao wamevalia nguo za upasuaji maalum, glavu za rangi nyeupe, barakoa za rangi ya bulu na kofia za rangi ya bulu wanaonekana wakimshugulikia mtu ambaye hatuezi ona.

Mtoto mdogo anaonekana akifanyisha mazoezi ya miguu. Nyuma yake kuna mtu ambaye anaonekana kama muuguzi akimsaidia kutembea mbele yake kuna mtu anaonekana kama mlezi wake ambaye ni mwanamke.

Mwanamke mmoja ambaye amevalia nguo aina ya kitenge anaonekana akidungwa sindano katika mkono wake wa kushoto . Mwanaume ambaye amevalia koti la maabara la rangi nyeupe ndiye muuguzi wake.

Mwanamke moja ambaye amevalia shati la rangi ya kijivu na suruali ya rangi nyeusi, anaonekana akiwa ameshikilia vyuma viwili tofauti kwa mikono yake, mwanamke huyo amesuka nywele aina ya dreadlocks .

Wanaume wawili, wanaonekana wakiwa wamesimama mbele ya vyumba viwili tofauti, ambavyo vinaonekana kama, vyoo. Kuna maandishi ya rangi nyekundu, ambayo yameandikwa kwenye kuta la vyoo hivyo.

Watu wawili mwanamke na wanaume wanaonekana wakinawa mikono yao, wote wawili wamevalia buti za rangi nyeusi na barakoa za rangi za kijanikibichi.

Mwanaume mmoja amelala kwenye kitanda na amevalia miwani ya rangi ya machungwa na anaonekana akizungumza na muuguzi ambaye amesimama mbele yake.

Mwanamke ambaye anaonekana kuwa wa dini ya kiislamu kutokana na vile ambavyo amevalia. amesimama kando ya kuni ama mti ambao umekauka.

Watu wawili ambao wamevaa suruali yenye rangi ya manjano, maski na glavu za rangi nyeupe wanaonekana wakitia kiolevu kutoka kwa mtungi moja wa rangi ya blue kuenda kwa mtungi ingine wa rangi nyeusi.

Mtu mmoja anaonekana akiwa amevalia mavazi maalum ya kujikinga ya rangi ya kijivu na manjano na masiki ya rangi ya kijivu glafu za rangi ya kijani kibichi anaonekana akinyunyizia mimea dawa.

Madaktari watatu wanaonekana wakimshughulikia mgonjwa ambaye amelala chini kwenye kitanda, mgonjwa huyu anaonekana akiwa anashughulikwa mdomo maana mdomo wake umepanuliwa wazi.

Chupa ya rangi nyeupe na kifuniko cheupe inaonekana. Kwenye chupa hio kuna maandishi yanayosema folic acid and iron , chini yake inasema boost energy and immunity levels na maadishi mengine.

Sanduku aina tofauti zinaonekana zikiwa zimepangwa ,sanduku hizo zinz rangi tofauti kama vile tunaweza kuona buluu , kahawia ,nyekundu ,kijani, kijani buluu.

Watu watatu wanaonenakana wako hospitalini, wamevalia mavazi ya oparesheni, barakoa ya rangi ya buluu na wanaonekana wakishughulikia mguu ya mtu ambaye amelala kwenye kitanda.

Vidonge vitano vinaonekana vikiwa kwa pakiti mbili tofauti. Vidonge hivi ni vya rangi ya machungwa. Kando yake tunawezakuona sanduku ndogo ambalo linatumika kubebea vidonge hivyo.

Wanawake watatu wameketi kwa viti ambavyo vimetengenezwa kwa mbao. Kando yao kuna mwanamke mjamzito ambaye amelala chini kwa nyasi. Mwanamke huyo anashikwa tumbo na mkunga.

Kikundi cha wahaandisi ambao wamevalia mavazi yao maalum kinaonekana, mbele yao kuna jengo ambalo limeporomoka labda wamekuja kuangalia ili waeze kueleza kwa nini jengo hilo limeporomoka.

Chupa za aina tofauti ambazo zimebeba virutubisho zinaonekana zikiwa zimepangwa, labda kwenye meza ama counter , chupa hizi zimebeba vitamin D tatu.

Mtaalamu wa kiafya ambaye ni mwanamke amevalia miwani na nguo zake maalum za upasuaji na yupo katika wodi ya watoto. Anaonekana akishika mtoto mmoja ambaye amelala.

Tembe za rangi ya machungwa zinaonekana zikiwa kwenye chupa. Chupa hii inaonekana kuwa ya kioo na kifuniko chake ni cha rangi nyeupe. Chupa hii ina maandishi ya rangi nyeupe na kuna karatasi ya rangi nyeusi ambayo imelifunika.

Mwanaume mmoja anayeonekana kama muuguzi , amevalia barakoa ya rangi ya bluu na glavu za rangi nyeupe anaonekana akipanua kinywa cha mgonjwa ambaye ameketi chini.

Mwanamume mmoja ambaye amevalia barakoa ya rangi nyeupe, koti la maabara la rangi nyeupe na shati la rangi ya buluu anaonekana akiangalia kitu ambacho kiko upande mwingine wa kioo.

Vitambaa viwili vya rangi ya nyeusi na nyekundu, vimetandikwa kwenye sakafu. Kando ya vitambaa hivyo, tunaweza kuona mayai mawili, chupa ya plastiki ambayo ina kiowevu.

Sanduku ndogo la kubebea dawa ya rangi ya machungwa linaonekana likiwa limesimamishwa, sanduku hilo lina maandishi ya rangi ya buluu na rangi nyeupe.

Kundi la nzige linaonekana likiruka angani, kundi hili la nzige linaonekana kuwa limekula mimea maana miti miwili ya kwanza inaonekana haina matawi.

Kundi la nzige linaonekana likiwa limetanda kwa mazao ya mmea wa mahindi. Matawi ya mahindi hayo ni ya rangi ya kijani kibichi.

Mtu mmoja ambaye anaonekana kama mganga ameketi chini kwa mkeka. Kwenye mkeka huo kuna vitu ambavyo vinaonekana kama mawe.

Chupa tatu na mikebe mitatau ambayo inaonekana kubeba dawa ya miti shamba zinaekelewa juu ya kitu, tunaeza soma maandishi yamtiki, nguvu za kiume kwenye chupa hizo.

Chupa kadhaa zinaonekana zikiwa zimewekelewa kwa kitu ambacho kinaweza kuwa meza chupa hizo zimebeba chanjo ya homa ya manjano. Kando yake tunaweza kuona maski ya rangi ya bluu na sindano ambayo haijatumika.

Chupa za vioo aina mbalimbali zenye ukubwa tofauti zinaonekana zikiwa zimeekelewa kwa kitu ambacho kinaonekana kuwa meza . Kwenye chupa hiyo tunaweza kuona viowevu aina tofauti.

Chupa aina tofauti nne zimepangwa mbele ya kitu ambacho kinaezakua meza, mbele yake kuna vifuniko vyao vinne vikiwa vimebeba vidonge vya dawa.

Mwanamke mmoja ambaye ana nywele fupi anaonekana akiangaliwa kwenye sikio na dakatari ambaye amevalia shat la rangi ya pinki na koti la maabara la rangi nyeupe.

Mwanamke mmoja ambaye anaonekana kama nesi kutokana na mavazi ambayo amevaa anamdunga mtoto sindano, mtoto huyo amekalia mamake ambaye amevalia rinda la rangi nyeusi na jaketi ya rangi nyekundu.

Mwanamke ambaye ameketi anadungwa shindano kwa mkono wake wa kushoto. Kuna mwanamke mwingine ambaye amevalia barakoa ya rangi ya buluu ambaye amesimama nyuma yake.

Mwanamke mmoja anaye onekana kama nesi, anadunga mtoto aliyebebwa na mamake shindano. mwanamke ambaye ni mlezi wa mtoto huyo amekalia viti tatu vya plastiki.

Muuguzi ambaye amevalia mavazi ya kujikinga ya rangi ya manjano na glovu za rangi nyeupe anaonekana akiwa ameshikilia mikono inayoweza kuwa ni ya mtoto mchanga mikono hiyo ina madoadoa.

Mwanamme mmoja ambaye amevaa suruali ya jeans na shati ya rangi ya buluu, anaonekana akiwa ameinua mkono wake juu na akiwa amefungua mdomo wake wazi, kando ya mwanaume huyu tunaeza kuona tanki mbili za rangi nyeusi.

Chupa ya rangi nyeupe yenye maandishi ya rangi nyeusi inaonekana. Kwa mkebe wa chupa hio tunaweza kujua chupa hio imebeba dawa inayoweza kutibu maambukizi ya njia ya mkojo.

Tembe ambazo ziko kwenye pakiti aina tatu tofauti zinaonekana zikiwa zimewekwa kwenye kitu ambacho kinaweza kuwa meza. Tunaweza kuona tembe za rangi ya kijani kibichi, buluu na kahawia.

Nesi wawili wanaonekana wakimshugulikia mtoto wa jinsia ya kike mchanga ambaye amedungwa shindano, mtoto huyo amebebwa na mtu ambaye anaonekana kama mlezi wake.

Maji ya rangi ya kahawia ambayo yanaonekana kama mafuriko yamezunguka jengo la Ahero county hospital, jengo hilo limepakwa rangi nyeupe.

Nesi wawili wanaonekana wakiwa kwa wodi ya watoto kutokana na jinsi vitanda vimetengenezwa, nesi mmoja anamshugulikia mtoto ambaye mavazi yake ni rangi ya pink.

Mwanamke mmoja ameketi chini na amemshikilia mtoto ambaye anapewa chanjo kwa mdomo, na nesi ambaye ameinama kando yao kuna watu watatu ambao wanaonekana .

Mwanaume mmoja ameketi mbele ya meza ambayo imetandikwa kitambaa cha rangi nyeupe, kando yake kuna mtu ambaye amesimama ambaye amevalia koti la maabara la rangi nyeupe.

Wanawake wawili wanaonekana wakitabasamu ama wakiwa katika mazungumzo. Mwanamke mmoja anaonekana kama muuguzi na amebeba kalamu. Na kitu ambacho kinaonekana kama karatasi .

Masanduku matatu ya rangi nyeupe yenye maandishi ya rangi nyeusi yanaonekana, masanduku mawili yanaonekana yakiwa yamefunguliwa tayari, sanduku moja linaonekana likiwa na madawa.

Manesi wawili wa jinsia ya kike wanaonekana wakiwa wamebeba watoto wawili ambao ni mapacha. Kando yao kuna mwanamke mmoja ambaye anawatazama, mwanamke huyu anaweza kuwa ni mlezi wa watoto hao.

Vidonge kumi vya tembe vinaonekana vikiwa kwenye pakiti, kuna vingine kando yake viko kwa pakiti ambayo iko kwa sanduku ndogo, kuna chupa ndogo ya dawa ambayo imesimamishwa.

Mtoto mmoja mchanga ambaye amevalia jezi ya rangi nyekundu, anaonekana akitembea kwa maji ambayo yanaonekana kuwa mafuriko. Tunaweza kuona vyumba ambavyo vimejengwa mbele yake, tunaweza kuona pia mbuzi mmoja na kondoo wawili.

Muuguzi ambaye amevalia barakoa ya rangi ya bluu na nguo za upasuaji na glovu za rangi ya bluu anaonekana akiwa anamshughulikia mgonjwa ambaye amelala kwenye kiti kilichoinuliwa .

Mwanamke moja ameketi kwa kiti ambacho kimetandikwa vitambaa vya rangi yeupe, na amebeba mtoto mchanga, nyuma yake tunaweza kuona kitu ambacho kinaonekana kama meza iliyosimamishwa kwa ukuta.

Mwanamke mmoja anayeonekana kama mwuguzi amevalia barakoa ya rangi ya buluu na ameketi kwenye kiti kilichotandikwa vitambaa vya rangi ya buluu. Kando yake kuna mtoto mchanga.

Wanawake wawili wanaonekana wakichota maji . Wote wamevalia shati za rangi nyeusi. Kuna mitungi ya rangi ya manjano mitatu kando yao .

Mwanamme mmoja ambaye anaonekana kuwa amevuga ndevu na anaeza kuwa mtaalam wa kiafya anamfanyisha mazoezi mgonjwa ambaye amelala chini. Tunaweza kuona mlango ambao umefunguliwa.

Kundi la watu linaonekana ambao wamevalia barakoa za rangi tofauti kama vile nyeupe na bluu. Watu hawa wameinama huku wengine wameketi kwa viti vya plastiki.

Madaktari wawili ambao wamevalia barakoa ya rangi ya kijani bulu wanaonekana wakimshugulikia mgonjwa mmoja ambaye anaonekana kama mwanamke, mgonjwa huyo amepanua mdomo wake.

Chupa ya kioo ambayo imebeba chanjo inayoweza kutumika mara tano inaonekana ikiwa imeekelewa labda kwenye meza . Kifuniko cha chupa hiyo ni cha rangi ya manjano na ina maandishi ya rangi nyeusi.

Mtu mmoja, anayeonekana kama mwanamke amelala chini. Kuna daktari kando yake, ambaye amevalia nguo ya rangi ya buluu na glovu za rangi nyeupe. Daktari huyo, ameshika mashine akielekeza kwa mdomo wa mwanamke huyo.

Dawa za miti shamba, ambazo zimekaushwa zinaonekana zikiwa zimewekelewa juu ya gunia. Kando la dawa hizo, tunaweza kuona mikebe ya aina tofauti ambayo pia, inaweza kuwa imebeba dawa.

Wanawake weusi wanne ambao wamevalia nguo za kitamaduni na shanga nyingi kwenye shingo zao wanaonekana wakiwa wamebeba vibuyu ambavyo labda vina maji.

Magari mawili, yanaonekana kuwa yamepata ajali. Gari moja linaonekana kuwa lile gari linalotumika, kusafirisha petroli. Kando yake, kuna gari ambalo limeanguka na tunaweza kuona upande wa chini wa gari hilo.

Mkono ambao umevalia glovu ya rangi nyeupe, unaonekana ukiwa umeshikilia chupa ambayo umebeba chanjo,.Katikati ya vidole pia tunaweza kuona sindano ambayo haijatumika.

Mwanaume mmoja anayeonekana kama mganga ameshikilia kitu kinachoonekana kama dawa ya miti shamba kwa mkono wake, mwanaume huyo yupo ndani ya nyumba iliyotengenezwa na udongo.

Mwanaume moja anaonekana akinyunyisia dawa jumba ambacho kinaonekana kuwa kimebeba vyakula. Mwanaume huyo amevalia boot za rangi nyeusi na koti la mahabara la rangi nyeupe.

Chupa ya rangi nyeupe inaonekana ikiwa imeangushwa chini kando yake tunaweza kuona vidonge vya tembe vya rangi nyeupe, chupa hiyo imeandikwa vitamin d kumanisha ni ya virutubisho.

Mwanamke mmoja ambaye amevalia barakoa ya rangi ya blue na shati ya rangi ya manjano anaonekana akizungumza na mwanamke ambaye amebeba mtoto.

Kundi la nzige linaonekana. Mwanaume mmoja, anaonekana kukimbia katikati la kundi la wadudu hao, labda kwa ajili ya kuwafurusha. Kuna mimea tofauti ambayo inaonekana.

Mkono ambao umevalia fulana ya rangi nyekundu, unaonekana ukipakwa wino kwa kidole chake kidogo. Mkono mwingine unaonekana ukiwa umeshikilia mkono huo.

Mwanamke mmoja ambaye amevalia linda la rangi ya kijani anaonekana akiwa amemshikilia mtoto ambaye amevalishwa nguo za rangi nyeupe na amefungwa na kitambaa cha rangi ya pinki.

Chupa moja ndogo ya rangi ya, ya rangi nyeupe yenye kifuniko cha rangi nyeupe inaonekana ikiwa imewekelewa kwa meza ambayo tunaweza kuona ni ya rangi ya samawati.

Kundi la watu limekusanyika kando ya eneo lililoporomoka. Eneo hili linaonekana kuwa kando ya mto, tunaweza kuona watu ambao wamevalia nguo tofauti zenye rangi tofauti.

Wanawake wanne na mwanaume mmojaa ambaye, amevalia nguo za rangi ya bluu wanaonekana wakichoma takataka. Wanawake hao wamevalia nguo za rangi tofauti.

Muuguzi amevalia, koti la maabara la rangi nyeupe na barakoa ya rangi ya buluu. Ameshikilia sindano, anayemdunga mzee ambaye ameketi chini. Mzee huyo, amevalia kofia ya rangi nyeusi.

Kundi la watu wengi wamepanga foleni. Wale ambao wanaonekana wazi, wanaonekana wakiwa wameketi chini kwa viti vya plastiki vya rangi ya kijani. Wanadungwa sindano inayoonekana kuwa ni chanjo.

Chupa ya rangi nyeusi imeekelewa Kwa sehemu ya meza. Kuna vidonge vya rangi nyekundu ambavyo vimetoka Kwa chupa hiyo. Kando yake kuna kifuniko ambacho kimebeba kidonge kimoja.

Mwanaume mmoja ambaye amevalia shati la rangi ya buluu, koti la maabara la rangi nyeupe, maski ya rangi ya buluu, na kofia ya rangi ya buluu anaonekana akiwa ameshikilia sanduku ndogo ambalo limebeba dawa.

Chupa mmoja ndogo ambayo inaonekana kuwa ya kio ina kifuniko cha rangi ya buluu kwenye chupa hiyo kuna maandishi ya rangi ya bluu ambayo yanasomeka "MMR vacs".

Mwanamke mmoja anayeonekana kama nesi kutokana na yale mavazi amevaa, amevalia miwani na anampatia mtoto mchanga chanjo, mtoto huyo amebebwa na mwanamke anayeonekana kama mlinzi wake.

Chupa ndogo ya plastiki inayoonekana kubeba dawa za miti shamba na ina rangi nyeupe inaonekana, kuna maandishi yanayosomeka sephania life herbal clinic detox .

Mwanamke mmoja ambaye amevalia rinda na amejifunga kitambaa kwa kichwa anaonekana akiwa amesimama katikati ya vibuyu ambazo zimepangwa kwenye mistari miwili tofauti.

Kundi la watu, wanaonekana wakiwa wamekusanyika ,kuhudhuria kitu ambacho kinaonekana kuwa mkutano katika eneo wazi. Baadhi ya watu hawa wameketi kwa viti vya plastiki, wengine wakiwa wameketi kwa benchi.

Kundi la watu kadhaa ambao wamepanda mashua, aina tatu tofauti, wanaonekana. Wengi, wengi wao wakiwa wamevalia shati za rangi nyekundu. Maji hayo yanaonekana kuwa ya rangi ya kahawia.

Mwanamume mmoja ambaye amevalia surupwenye ya rangi nyeupe, maski na glovu za rangi ya kijani kibichi anaonekana akiwa ameshikilia mrija ananyunyizia vyombo dawa ya kuuwa wadudu.

Watoto wawili wanaonekana wakichota maji kwa eneo ambalo linaonekana kuwa chafu, kuna mtaro kando yao uliyo na maji na takataka ambazo zinaoneka kuwa chafu.

Mwanamke mmoja ambaye amevalia jaketi ya rangi nyeusi na ana nywele fupi, anaonekana akitazamwa kwenye masikio na mwuguzi ambaye amevalia barakoa ya rangi nyeupe.

Muuguzi ambaye amevalia shati la rangi nyeupe na suruali ya rangi nyeusi na glovu za rangi yeupe, anaonekana akinyayua kinywa cha mwanamke moja ambaye ameketi.

Watu wamepanga foleni na wamebeba vyandarua ambavyo vinaonekana kuwa vipya mikononi. kando yao kuna vyakula mbalimbali kumaanisha kuwa inaeza kuwa wanangoja kupewa chakula cha msaada.

Mtu mmoja ambaye amevalia surupwenye ya rangi ya manjano, glovu ya rangi ya buluu , na buti za rangi nyeusi anaonekana akinyunyuzia mimea dawa.

Sanduku ndogo la dawa linaonekana, sanduku hilo linaonekana kuwa ya rangi nyeupe lakini lina maandishi ya rangi nyeusi na ya rangi ya bluu, dawa hii inatumika kutibu surua, mabusha, na rubela.

Chupa kadhaa ndogo ambazo zinaonekana kubeba dawa ya kienyeji zimepangwa kwa meza ambayo ni ya plastiki ya rangi nyekundu, kando ya meza hiyo tunaweza kuona kiti cha plastiki.

Mkono ambao umevalishwa glovu ya rangi za kijani, unaonekana ukiwa umeshikilia chupa ya plastiki na shindano. unavuta dawa kutoka kwa chupa hiyo.

Watu wawili wanaonekana wakiwa ndani ya maji ambayo yanaonekana yanaezakuwa mafuriko. Maji hayo ni ya rangi ya kahawia na yamezingira sehemu inayoonekana kuwa makazi ya watu.

Nyumba aina ya manyatta ambayo imetengenezwa na kutumia magunia na nyazi zilizokauka zinazoonekana. Kando ya nyumba hiyo tunaeza kuona mtungi wa rangi wa manjano.

Mwanaume ambaye amevalia koti la maabara la mikono mifupi la rangi nyeupe anaonekana akiwa ameshikilia sanduku ndogo ambalo lina dawa. Sanduku hilo na mengine yamepangwa kwenye rafu.

Sanduku ambalo limebeba chanjo ya surua, mabusha na rubella linaonekana. kando ya sanduku hilo tunaweza kuona chupa ya kioo ambayo imewekelewa chini na shindano ambayo haijatumika.

Watu kadhaa wanaonekana wakitembea kwa maji yanayo onekana kama mafuriko. Kuna gari la rangi nyeupe ambalo linaendeshwa, kuna matu ambaye ana piki piki na amevalia kofia ya piki piki ya rangi nyeusi.

Mwanamke mmoja ambaye ameketi anaonekana akidungwa chanjo kwa mkono wake wa kushoto. Mwanamke huyo ameangalia upande ule mwingine na amevalia barakoa mbili la rangi ya bluu.

Chupa ya plastiki yenye kifuniko cha rangi nyekundu kinaonekana kikiwa kimebeba kioevu cha rangi ya kahawia, mbele ya chupa hiyo tunaona vidonge vitatu vya dawa.

Kundi la watu limekusanyika katika eneo wazi kuna watu wanne ambao wanaonekana wamevalia shati za rangi nyeupe na barakoa ya rangi ya bluu na glavu za rangi ya bluu.

Vidonge vya dawa ya Altemetarutrin tablets zinaonekana. Vidonge hivyo viko katika pakiti zao na vinaonekana vikiwa sita.

Mwanaume moja ambaye anaonekana kuwa mzee amevalia koti la maabara la rangi nyeupe. Mwanaume huyu ameshikilia sanduku ndogo ambalo limebeba vitu ndogo ambavyo vinaonekana kuwa dawa za miti shamba.

Mtu mmoja anaonekana akiwa anatembea kwa maji ambayo yanaweza kuwa mafuriko. Mtu huyu amevalia buti za rangi nyeupe, suruali ya rangi ya kijivu, shati la rangi nyeupe na amebeba mkebe kwa mkono wake.

Mwanaume moja ambaye amevalia suruali ya rangi nyeusi na barakoa ya rangi ya buluu anaonekana akiwa amelala kwa kitanda hospitalini. Tunaeza kuona mwanaume mwingine ambaye Amemshikilia mguu akiwa amevalia koti la maabara ya rangi nyeupe.

Chupa ya kioo ambayo ina chanjo ya surua, mabusho na Rubella inaonekana, chupa hiyo ina kifuniko cha rangi ya manjano na kando yake kuna shindano ambayo haijatumika.

Watu wawili mmoja akionekana kuwa muuzaji na mwingine ni mnunuzi wanaonekana wakiwa wamesimama mbele ya kibanda kinachouza shanga na madawa ya mitishamba.

Chupa ya plastiki, ambayo ina kifuniko cha rangi nyeupe inaonekana. Chupa hii, imebeba vidonge vya dawa. Mbele yake, tunaweza kuona tembe za rangi nyeupe zikiwa zimewekwa kwenye meza.

Chumba kidogo kinachoonekana kama choo, chenye milango ya rangi ya bluu na kimetengenezwa na mawe kinaonekana. Chumba hicho kina mabati kana kando yake tunaweza kuona mtungi wa rangi nyeusi

Watu watatu ambao wanaonekana kama wanawake wa kuimba nyimbo za kitamaduni za jamii ya wajaluo, wanaoekana wakiwa wameketi chini. Kando yao kuna ukuta uliojengwa na mawe.

Muuguzi mmoja ambaye anaonekana kama nesi kutokana na mavazi ambayo amevalia, amevaa barakoa ya rangi ya bluu na ameshikilia chupa ya kioo, kwenye mkono wake mmoja, na sindano kwa mkono wake mwingine.

Chupa ya rangi nyeusi na kifuniko cha rangi nyeupe, inaonekana ikiwa imebeba dawa ya mitishamba. Kuna maandishi ambayo yanasomeka kama Baljaam kwenye chupa hiyo.

Mtu mmoja anaonekana akiwa amevalià surupwenye ya rangi ya bulu iliyokolea, maski na glovu za rangi nyeupe, ameshikilia mitungi miwili kwenye mikono zake.

Mwanamke mmoja ambaye amevalia nguo za upasuaji za rangi ya buluu iliyokolea, barakoa la rangi ya buluu anaonekana akivuta dawa kutoka kwa chupa ya kioo.

Mwanamke mmoja ambaye ameketi, kwa kiti cha rangi ya nyeusi anaonekana akiwa ameshikilia mtoto ambaye anadungwa shindano na muuguzi. Muuguzi huyo amevalia nguo za upasuaji za rangi ya buluu.

Wanafunzi wawili wanaonekana wakinawa mkono kwa eneno lililo wazi, mwanafunzi mmoja amevalia shati la rangi ya manjano, suruali la rangi ya bulu iliyokolea, na barakoa ya rangi ya buluu.

Mwanaume mmoja anayeonekana kama muuguzi, amevalia barakoa ya rangi nyeupe, shati la rangi nyeupe na koti la maabara la rangi nyeupe. Mbele yake, kuna kibuyu ambacho kimebeba kiowevu cha rangi ya purple .

Mkono mmoja unaonekana ukiwa umeshikilia chanjo ambayo imeekwa kwa chupa ya kioo, kando yake tunaeza kuona shindano ambayo imebeba baadhi ya chanjo hiyo.

Mwanamke mmoja ambaye anamshikilia mtoto anaonekana akiwa amekunja sura, mwanamke huyo ana nywele fupi ambazo hazichachanwa mbele yake tunaweza kuona mtu ambaye ameonekana kama muuguzi akidunga mtoto huyo sindano.

Magari aina ya tuktuk ya rangi ya machungwa yanaonekana yakiendeshwa kwenye mafuriko. Kando yao kuna watu wawili ambao wapo juu ya pikipiki.

Mkono wa rangi nyeusi uliyovalishwa pete unaonekana ukiwa umeshikillia chupa mbili za plastiki, shindano imedungwa kwa chupa moja na inaonekana kana kwamba dawa inatolewa kwa chupa hiyo.

Mikebe minne na chupa ya plastiki, inaonekana ikiwa imewekelewa kwa karatasi ambayo inaonekana kama bahasha .

Mwanamke mmoja, anaonekana akiwa ameketi kwenye kiti cha plastiki cha rangi nyeupe. Mwanamke huyo, ameguzwa kichwa na mtu ambaye anaweza kuwa daktari, maana tunaweza kuona amevalia koti la maabara la rangi nyeupe.

Mwanaume mmoja anaonekana akiwa ameketi kwa wodi ya watoto, labda amekuja kumuangalia mtoto wake ambaye amelazwa kwa kitanda cha watoto ambacho kimeunganishwa na mashine tofauti.

Mtu mmoja maabye amevalia surupwenye ya rangi nyeupe maski na glavu za rangi ya kijani bluu anaonekana akiwa ameshika mtungi ulio beba labda sabuni.

Mlinzi ambaye amevalia sare zake za rangi nyeusi anaonekana akiwa ananawa mkono, mlinzi huyo amevalia buti za rangi nyeusi na barakoa ya rangi ya bulu.

Mwanamume mmoja ambaye amevalia suti ya rangi ya buluu na shati ya rangi ya buluu na ameshika mkebe wa harpic kwa mkono. Anawaonyesha watu jinsi ya kuosha choo.

Sanduku ambalo limebeba chanjo la suluha, mabusha na rubela linaonekana. Maandishi kwenye sanduku hilo yameandikwa kwa rangi ya nyeusi. Mbele la sanduku hilo tunaona chupa mbili ambazo zimebeba chanjo.

Mwanamke mmoja, ambaye amevalia nguo za kulalia za rangi ya pinki na kofia ya rangi ya buluu, anaonekana akimwangalia mwanaume mmoja, ambaye ameshikilia mtoto kwa mkono.

Mwanamke mmoja ambaye anauza mask mtaani anaonekana akiwa amesimama. Mwanamke huyo amevalia mask ya rangi nyeupe, glavu za rangi nyeupe, suruali aina ya jeans na shati la rangi maroon .

Mwanamke mmoja ambaye amebeba mtoto mchanga anamwangalia mtoto mwingine ambaye anapewa dawa na nesi ama daktari ambaye ameketi chini kwa kiti cha plastiki.